Mkulima ameshika kipande cha tikiti maji kilichokatwa akiwa katikati ya shamba lenye mandhari ya kijani inayovutia huku tikiti mbili ambazo hazijakatwa zikiwa zimelazwa mbele yake kwenye ardhi, tabasamu lake na mtazamo wa kazi unaonekana kuonyesha furaha ya mavuno na matunda ya juhudi za kilimo.

Mtu mmoja aliyevalia mavazi ya rangi ya zambarau akiwa amejikita juu ya lundo kubwa la kabichi za rangi ya kijani kibichi, zilizopakiwa kwa wingi kwenye ardhi ya kahawia katika eneo la shambani. Nyuma kuna majani yaliyokauka na kijani kibichi yanaonyesha mimea ya asili.

Shughuli ya kuchambua mazao kutoka shambani ikifanyika katika eneo la kijijini lenye hali ya utulivu na ushirikiano wa jamii. Kundi la watu wamekaa chini kwenye mikeka au magunia wakiwa na vikapu vya plastiki vya rangi tofauti wakichambua mazao kwa makini, wengi wao wakiwa wamesimama pembeni labda wakisimamia kazi au wakzungumza kwa urafiki.

Mbele ya uzio wa waya uloambatana na ukuta wa matofali ulojengeka imara, mmea wa ndizi umesimama kwa ufahari ukitandaza majani yake mapana, yenye rangi ya kijani kibichi na yanayozunguka eneo hilo, Katika miguu yake mimea midogo hujipenyeza taratibu hupendezesha mandhari hiyo.

Wakulima kadhaa wamesimama katika shamba la mananasi

Mtu anatembea na mzigo wa gunia kubwa juu kichwani kwake, akitembea kwenye eneo la mchanga mweupe katikati ya shamba la majani ya kijani kibichi. Mtu huyu amevaa shati ya kahawia na suruali ya bluu, na anaelekea mbele huku akionyesha shughuli ya kubeba mzigo huu. Mazingira yana angazia angani la bluu na mawingu meupe kidogo, pamoja na miti ya kijani kibichi iliyoko mbali.

Watu wawili wanaofanya kazi katika shamba la chai wakiwa wamesimama katikati ya shamba la mimea ya chai ya kijani kibichi, mmoja wao amevaa mavazi ya rangi ya manjano na kofia akiwa na mkoba wa kuokota chai huku akionekana akifanya kazi kwa makini, mwengine akiwa amevaa mavazi ya kawaida akionekana akizungumza na mwingine.

Wakulima kadhaa wakiwa shambani wakivuna mahindi kwa bidii kila mmoja akiwa na kikapu kilichojaa mahindi yaliyoiva, ishara ya mafanikio ya msimu wa kilimo, anga lenye mawingu mazito ikiashilia uwezekano wa mvua ikileta hisia ya haraka ya kukamilisha uvunaji kabla ya hali ya hewa ya mabadiliko.

Mtu aliyesimama mbele ya mti wenye majani mengi, akionekana kuvuna matunda madogomadogo kwa mikono yake iliyoinuliwa juu. Amevalia shati la mistari na mavazi yake yanajitokeza vizuri, dhidi ya kijani cha asili. Mti wenyewe unaonekana kuwa na afya njema, ukiwa umejaa majani ya kijani kibichi, yanayoashiria mazingira bora na msimu unaofaa wa uvunaji.

Hatua za awali za ukuaji wa mimea ndani ya vikombe vya plastiki, mpangilio wa vikombe vidogo vya plastiki vilivyojaa udongo kila kimoja kikiwa na mmea mchanga uliyoanza kuchipuka. Mimea hiyo ina majani wawili hadi manne yakionyesha hatua za mwanzo kabisa za ukuaji ambapo mizizi bado inajijenga na majani yanapanua uso wao wa kupokea mwanga.

Shamba la kisasa la ndani ambapo mistari ya mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa taratibu wa kuvutia chini ya paa linaloruhusu mwanga, kupenya miundo ya chuma inayoshikilia paa uunda muonekano wa ujenzi imara wa kisayansi huku mazingira haya yakionyesha mbinu za kilimo cha kisasa kinachozingatia mazingira yaliyo dhibitiwa.

Safu za mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mpangilio wa kitaalamu katika chumba cha kisasa, kila mmea umeunganishwa na bomba la plastiki la umwagiliaji wa matone likiwa na vichochezi vya maji vilivyowekwa karibu na mizizi mfumo unaolenga matumizi bora ya maji bila kupoteza.

Chumba maalumu kilichojengewa kwa nyenzo za plastiki ikitunza mazingira ya ndani kwa ajili ya kilimo cha kisasa, ndani ya eneo hili kuna vitanda vya mimea vilivyopangwa kwa mstari nadhifu, huku kila kitanda kikiwa na mimea ya kijani kibichi inayoendelea kukua kwa kiasi ya afya dalili ya mazingira bora na umwagiliaji thabiti.

Shamba dogo lililopangiliwa kwa ustadi ambapo, mimea michanga imechipua kwa mistari ya kupendeza juu ya udongo ulioandaliwa vizuri. Kati ya safu hizi za mimea Kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone, yakionekana yamewekwa kwa uangalifu, ili kupelekwa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mashine ya kisasa ya kilimo ikifanya kazi ya kukusanya nyasi shambani; sehemu ya mbele ya mashane ya manjano miundo ya chuma imefunguka kwa kiasi ili kuvuta na kusaga nyasi zilizoko ardhini.

Mkulima anafanya kazi kwa bidii akitumia trekta dogo, kulimia ardhi yenye udongo wa kahawia, huku mandhari ya kijani kibichi ikipamba nyuma yake, ikitoa taswira ya mashambani. Trekta hili lina injini kubwa na yenye nguvu ikiashiria tekinolojia ya kisasa, inayorahisisha kazi za kilimo.

Matrekta mawili ya kijani yakiwa kazini shambani, yakiongozwa na trekta la mbele ambalo limeunganishwa na kifaa cha kulimia kilichozamishwa kwenye ardhi, udongo unaonekana kuwa tayari kuchimbwa ukifafanua mchakato wa maandalizi ya kupanda mazao.

Ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa mimea safi imepangwa kwa ustadi kwenye safu za vyombo vya plastiki vilivyowekwa kwenye sehemu maalumu, kila mche ukipata nafasi yake ya kukua kwa utulivu, mwanga mkali wa taa unamiminika juu yao kwa usawa ukitoa mazingira yanayofanana na mwanga wa jua ili kuchochea ukuaji wao bila kuathiriwa na hali ya hewa ya nje.

Trekta nyekundu inayotumika kwenye kilimo, ikiwa kwenye shamba la majani ya kijani kibichi chini ya anga lililo na mawingu meupe makubwa yenye mteremko ya mti na ina vifaa vya nyumba, vinavyotumika kukata au kukusanya majani ambayo yanaonekana kuwa yamejaa majani yaliyokatwa.

Samaki wa kuvutia ndani ya mazingira tulivu ya tenki la maji. Samaki wenye rangi ya njano inayong'aa wakiogelea kwa utulivu karibu na kipande cha kuni kilichowekwa ndani ya tenki. Mandhari ya chini ya tenki imepambwa kwa mawe madogo ya rangi ya bluu, yakiongeza mvuto wa kuona vizuri katika mazingira hayo.

Eneo la ndani la ufugaji wa samaki ambapo kuna idadi kubwa ya samaki wadogo wanaosafiri kwenye maji ya kijani kibichi, ikiwa ni pamoja na vifaa vya mfumo wa maji kama mirija wa umeme na mifereji ya plastiki inayotumika kusambaza maji, mazingira yanaangalia kama ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kutumia mabomba plastiki yaliyosimikwa kwa mistari ya kushuka na kupanda, huku kila bomba likiwa na mashimo yaliyopandwa mimea midogo. Mimea hiyo inaonekana kuwa katika hatua za awali za ukuaji, ikiwa na majani ya kijani kibichi yanayochanua kwa utaratibu;; ishara ya afya njema na mazingira bora ya upandaji.

Chombo cha plastiki cha rangi nyeupe, chenye mmea mdogo ya majani ya kijani kibichi inayokuwa ndani yake. ikiwa imepangwa kwa mtindo wa kilimo cha kiedroponiki mimea hii ina majani madogo yenye rangi ya kijani kibichi, inaonekana ikiwa imepandwa sehemu za ziada na chombo ambacho maji yanaweza kupita.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi kisichotumia udongo katika ukuaji wa mimea, ambapo mimea ya kijani kibichi inapandwa kwa mpangilio wa wima ndani ya mabomba ya plastiki yaliyoning'inizwa kutoka juu. Mabomba hayo yamewekwa kwa uangalifu ili kuruhusu mizizi ya mimea kufyonza virutubisho vilivyopo kwenye maji.

Mfumo wa kisasa wa kupandia mimea kwa mtindo wa wima ambapo mimea midogo ya kijani imepandwa ndani ya mashimo ya chombo cha plastiki kilichowekwa kwa mwinuko, karatasi zilizoko chini ya mfumo huo zina maandishi na michoro, zikionekana kuwa sehemu ya maelezo au maelekezo yanayosaidia kuelewa mfumo huu wa kilimo.

Mpangilio wa kilimo kisicho na udongo, ambapo mimea michanga imepandwa ndani ya mabomba meupe yenye mashimo. Maji yanatiririka kupitia mabomba hayo, hukusanywa kwenye mabakuli mawili ya plastiki, yakionyesha mzunguko endelevu wa virutubisho kati ya mimea na mfumo wa kuhifadhi maji.

Kilimo cha kisasa kupitia haidroponiki ndani ya chumba chenye muundo wa kisasa, mabomba meupe ya plastiki yamepangwa kwa mstari ya upana unaoruhusu mwanga kupenya kwa urahisi, huku akibeba mimea michanga ikistawi bila matumizi ya udongo.

Ndani ya chumba cha kijani kilichofunikwa kwa plastiki, kuna mfumo wa kilimo uliopangwa kwa ustadi wa hali ya juu, ambapo mabomba plastiki yamepangwa kwa usawa na mimea imepandwa juu yake kwa njia ya mistari, ikiashiria kilimo cha maji au mfumo wa umwagiliaji.

Bustani ya mbogamboga yenye mpangilio bora ambapo mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa mistari ndani ya sanduku la mbao iliyoinuliwa, sanduku hili limeunganishwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaojumuisha bomba la kijani na nyaya zinazofanikisha upitishaji wa maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Tukio la ufungaji wa mazao ya kilimo kwenye mstari wa kisasa wa uzalishaji. Watu wawili wamevaa mavazi ya kazi na barakoa ishara ya kuzingatia usafi na usalama kazini. Wamejikita kwenye shughuli ya kupakia maparachichi kwenye masunduku ya plastiki ya kijani kwa umakini mkubwa unadokeza uzalishaji wa kiwango cha juu.

Eneo lililotengenezwa kwa plastiki ya wazi, ilikuruhusu mwanga kupenya kwenye mimea iliyomo ndani, muundo huu husaidia kudhibiti hali ya hewa kwa ufanisi hasa joto na unyevunyevu, na ni suluhisho bora kwa mkulima katika maeneo ya hali ya hewa isiyo thabiti.

Ng'ombe kadhaa wamepangwa kwa mpangilio thabiti ndani ya zizi la kisasa wakila chakula kwenye sehemu zao binafsi zilizoandaliwa kwa ufanisi na kutenganishwa kwa chuma, muundo wa zizi unaashiria ustaarabu wa ufugaji wa kisasa, ambapo kila mnyama anapata nafasi yake bila kushindana.

Mchakato wa kisasa wa usindikaji wa nyanya ndani ya mazingira ya kiwanda. Eneo la uzalishaji ambapo nyanya zenye rangi angavu zimepangwa kwa ustadi ndani ya vyombo vya plastiki vya kijani. Mpangilio huu unaonyesha hatua ya awali ya usindikaji au ufugaji kabla ya kusambazwa sokoni.

Mtu mmoja anaonekana akishika vitunguu viwili vya rangi nyekundu kwa mkono wake mmoja. Upande wa kushoto kuna chombo cha plastiki cha rangi ya bluu kilichojaa vitunguu vingine vya rangi hiyohiyo, pengine ni sehemu ya mavuno yaliyokusanywa kwa mkono yakisubiri kupangwa au kusafirishwa.

Shamba lenye kabichi zilizopandwa kwa mpangilio wa kuvutia kuashiria uzalishaji bora wa kilimo, kabichi zimepandwa kwa mistari ya moja kwa moja; kila mmea ukiwa katika nafasi iliyopimwa kwa uangalifu jambo linalosaidia kupata mwanga wa kutosha na kurahisisha usimamizi wa shamba.

Mbinu bunifu ya umwagiliaji kwenye kilimo chenye mpangilio bora shamba linalotumia mabomba meupe yenye mashimo madogo yanayoruhusu maji kuturirika kwa usawa kuelekea kwenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi inaonyesha afya nzuri na ukuaji mzuri, ishara ya usimamizi makini wa kilimo.

Bwawa kubwa la maji lililozungukwa na milima yenye mwinuko na kijani kibichi, barabara inapita juu ya ukingo wa bwawa hilo ikiwa kama daraja linalounganisha pande mbili za eneo hilo, huku ikionyesha maendeleo ya miundombinu. Pembeni mwa bwawa kuna sehemu za ardhi nyekundu zilizochimbwa au kufyekwa.

Barabara ya vumbi inayoelekea moja kwa moja mlimani ikizungukwa na miti ya kijani kibichi inayosimama kwa utulivu pande zote. Anga la bluu lililo safi na mawingu meupe yaliyosambaa hutoa hisia ya hewa safi, utulivu na mwangaza katika eneo hili.

Mandhari ya uwanda wa kijani kibichi uliojaa utulivu wa asili, huku anga ya bluu ikitanda kwa utulivu wa kuvutia. Sehemu kubwa la eneo hili limejaa nyasi za kijani kibichi zikionyesha ardhi yenye rutuba na tambalare, uwanda huu uliowazi unaashiria nafasi ya uzalishaji wa kilimo au malisho ya mifugo.

Mandhari ya asili yaliyojaa utulivu na uzuri wa kiasili. Mto wenye maji ya rangi ya kahawia unapita katikati ya eneo lenye vichaka na miti. Maji hayo huenda yanachukua rangi kutokana na mchanga au matope kutoka kingo zake, ikihisiwa kuwa ni sehemu ya mto wa asili na si ya kisasa.

Mtu mmoja amesimama karibu na mti akijishughulisha kwa utulivu na kundi la bata walioko chini, bata hao wa rangi nyeupe na nyeusi wamesambaa kwenye eneo lenye mchanganyiko wa nyasi na udongo wakipewa chakula kinachoonekana kutupwa ardhini.

Eneo lililotengenezwa kwa ukuta na paa la plastiki ili kuruhusu mwanga wa jua kupenya kwa urahisi ili kuwezesha mimea kukua kwa urahisi. Muundo huu husaidia kudhibiti hali ya hewa na kuzuia athari za nje kama; upepo, mvua au wadudu waharibifu. Mimea imepangwa kwa mistari iliyosambamba ikiwa na nafasi za kutosha kati ya kila mstari.

Shamba la mimea ambalo linaonekana kuwa lina mahindi katika hatua ya ukuaji wa awali; mimea ya mahindi ina majani ya kijani kibichi, yanaonekana yamechanika vizuri, lakini baadhi yao yanaonekana kidogo dhaifu, yameinama, huenda kutokana na ukosefu wa maji au udongo usio na rutuba.

Safu ya magunia zilizojaa aina mbalimbali ya mazao ya mbegu iliyowekwa kwenye rafu ya mbao katika soko la wazi, magunia yana mazao ya rangi tofauti ikiwa ni pamoja na maharage, kunde na mbegu nyingine zenye rangi ya kahawia na nyeupe, zikiwa zimefungwa kwenye mikoba. Pia kuna kikapu cha plastiki cha rangi ya kijivu kimewekwa kando ya magunia.

Shamba la mimea ambalo lina mifuko ya mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari midogomidogo kwenye udongo wa kahawia, mimea hii inaonekana kuwa katika hatua ya ukuaji wa awali. Majani yake yanafanana na yale ya mahindi au mazao ya pamoja.

Twiga warefu wamesimama karibu na uzio, wakiinua shingo zao kwa utulivu kupokea chakula kutoka kwa watu walioko nje ya uzio. Miongoni mwa watu hawa ni mmoja amevaa shati jeupe, akionekana kua na furaha huku akishiriki katika tukio la kuwalisha wanyama hawa.